Mwanaume mmoja ameruka hewani kwa ustadi akiwa amevaa fulana nyekundu juu ya mwili wake. Huku kwenye njia ya kurukia yenye mistari ya nyekundu na nyeupe. Ndani ya uwanja wa michezo, bendera ya Kenya imechorwa karibu ikiangaza kwa rangi zake

Wameketi kwenye viti vilivyopangwa mstari, wengine wakiwa wamesimama, wakishiria kuwa kuna shughuli ya huduma foleni ya kusubiri huduma. Afisa wa usalama aliyevaa sare ya kijani anaonekana akitembea katikati ya chumba kufuatilia hali au kusaidia kuratibu huduma.

Paspoti ya Kenya imewekwa ndani ya kasha la rangi ya kahawia, huku baada ya paspoti zikiwa zimetandazwa chini zikionyesha wazi rangi ya blue ya jalada lake. Kwenye jalada hilo, kuna alama ya dhahabu inayongaa.

Bi HELENE RAFAELA NAMISI wakati wa mahojiano ya kuwanaia nafasi ya Jaji wa mahakama kuu, nyuma yake kuna bango lenye nembo ya tume la huduma ya mahakama pamoja na tovuti yao, ambayo huonyesha kuwa tukio hili ni sehemu rasmi ya mchakato wa uteuzi wa majaji

Watu wako katika shughuli ya usajili au tathmini wakikaa nje ya jengo liliofunikwa kwa bati, kuna watu wamekaa kwenye meza wakishughulika na karatasi, kalamu na vifaa vya kuandika. Dalili ya kazi ni ya kusajili taarifa au taratibu zile za jamii.

Watu wameketi kwenye meza ambao wanonekana kushiriki shughuli rasmi, wakiwa na karatasi, kalamu na chupa ya maji ya kuna mikono mezani ama pia ya kukunywa . Hii inaweza kua mkutano wa kijamii ... sajili wa tamtii.